Mwanamke akiwa amevalia kilemba chekundu na shati ya rangi ya bluu anatabasamu akishika kitambaa cheupe chenye miraba miekundu. Nyuma yake wanawake wengine wawili wanaonekana wakiwa wamekaa au kusimama wakilisha mazingira ya kijamii.

Kwenye barabara iliyofurika, maji yenye tope yamejaa yakifunka sehemu kubwa ya magari. Pikipiki ya buluu inaendeshwa kwa shida na dereva aliyevaa kofia ya kinga akipambana na mkondo wa maji. Gari jeupe linaonekana kuzama nusu. Limekwama katikati ya mafuriko.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe anachanja mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mzazi au mlezi ambaye amevaa shati ya bluu na kilemba chenye michoro ya kijani na nyeupe. Dawati la mbao lina sanduku la njano lenye lebo Kojax Safety Box .

Wamama wawili wamekaa kitandani. Mmoja akivalia fulana ya bluu na mwenzake nguo ya miraba. Mwanamke aliyevalia bluu anaonekana akimuelezea mwenzake kitu kwenye kitabu. Televisheni imeekwa mbele ikiashiria burudani. Chumba chao kinaonekana kuwa na nguo nyingi zilizoning'inia.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia barakoa, miwani ya kinga na glavu nyeupe wanamhudumia mgonjwa. Mgonjwa analala kwenye kiti cha meno akifungua mdomo wake akionyesha utaratibu wa matibabu. Vifaa vya meno vimetandazwa kwenye trei ya zambarau.

Chupa ya viritubisho, vya vitamin D , ikiwa imelala upande wake na vidonge vingi vya njano, vilivyojaa mafuta, vimetoka inje. Lebo ya chupa inaonyesha kwamba kiasi na idadi ya vidonge. Vidonge hivi vinatumika kusaidia afya ya mifupa, kinga ya mwili, na ustawi wa jumla. Madhari ya nyuma ni meupe, ikifanya vidonge na chupa vionekane wazi.

Kwenye mazingira ya kliniki daktari aliyevalia koti jeupe la maabara na taa kichwani anachunguza kifaa cha kimatibabu kwa makini. Ana miwani na kinga na barakoa imeshushwa shingoni.

Mtu ameshikilia kwa umakini chupa mbili ndogo za dawa, zinazofanana na chanjo au sindano nyingine ya kimatibabu, kila chupa ina lebo na kofia nyekundu na nyeupe juu, ikionyesha kuwa zimefungwa vizuri kwa matumizi salama. Mtu huyo amevaa pete ya fedha kwenye kidole chake cha pete.

Kuna mtu ambaye amevaa nguo ya manjano na glavu za kijani kibichi. Anaonekana akinyunyuzia mboga dawa. Akiwa amebeba dawa mgongoni, kuna mimea mbalimbali vinavyoonekana nyuma yake.

Kundi la wanawake na wanaume wamekusanyika ndani ya hema wakionyesha ushiriki katika tukio la jamii au shirika. Wengi wao wamevalia fulana za rangi ya samawati zikionyesha umoja. Baadhi yao wanashikilia bendera ndogo zikionyesha mada au sababu walioungana mkono.

Mkono uliovalia glovu za samawati ukiwa umeshikilia sindano na chupa ndogo ya chanjo zote zikiwa zimetayarishwa kwa matumizi. Chupa hiyo ina lebo yenye maandishi na maelekezo ya jinsi ya kuhifadhi ikionyesha kuwa chanjo ni muhimu kwa afya ya umma.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu anatupa kitu kwenye choo cha bluu kilichowekwa juu ya meza nyeupe. Chozi hili limeunganishwa na bomba la machungwa linalowekelewa chini. Wanaume wengine wamesimama karibu wakitazama kwa makini.

Mwanaume amevalia koti la maabara akifanya kazi kwa umakini kwenye meza iliyojaa vifaa vya kisasa vya maabara. Anashikilia kalamu akianza fomu au kumbukumbu kwenye kitabu kikubwa.

Masanduku mawili ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela yakiashiria umuhimu wa chanjo kwa afya ya umma. Sanduku la mbele liko na maandishi yakieleza aina ya chanjo na matumizi yake. Karibu na masanduku hayo, chupa mbili ndogo za chanjo na sindano moja zimepangwa kwa uangalifu.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu, akiwa amevalia vazi jeupe la kujikinga, na maski nyeusi ya gesi, anafanya kazi jikoni. Anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa, akionyesha umakini katika kutekeleza jukumu lake la kuondoa wadudu. Glovu zake za kijani zinamlinda mikono kutokana na kemikali anazotumia.

Kituo cha maji kilichoandikwa jina lake juu ya mlango kinatoa huduma muhimu kwa jamii. Mwanamke aliyevalia nguo ya kijani na mwanamume aliyevalia shati nyeusi na barakoa. Wote wanachota maji kutoka kwenye mabomba yaliyowekwa kwenye kituo hicho. Vyombo vikubwa vya plastiki vya rangi ya njano na nyeupe vimepangwa chini.

Hili ni dawa lenye lebo ya double strength na inatoa ahadi ya utulivu wa haraka kwa maumivu. Maandishi muhimu yaliyomo ni pamoja na No THC na 2400 mg CBD in each bottle ,yakisisitiza, viambato.

Barabara iliyojaa, maji yenye mvua, ikionyesha hatari ya mvua kubwa. Magari mbalimbali, ikiwemo tuktuk na basi ndogo za kusafiri, inazipita juu ya maji hayo. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea, kando ya barabara, wakiwa wamebeba mavuli, ya kujikinga na mvua inayoendelea.

Wataaluma wawili wa afya ya meno, mmoja akiwa amevalia koti jeupe, la daktari, na mwingine fulana ya kijani. Wanamhudumia mgonjwa. Wote wamevaa barakoa, na glavu, wakihakikisha usafi na usalama wakati wa matibabu.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mabarakao, wamekusanyika nje katika eneo la wazi. Wengi wameinua mikono yao juu kwa furaha na msisimko, wakionyesha shauku au kuunga mkono jambo fulani. Baadhi yao wamekaa kwenye viti vya plastiki, huku wengine wamesimama.

Mtaalam wa afya, akiwa amevalia sare nyeupe na shati jekundu, anazungumza na mwanamke aliyekaa kwenye kiti. Mtaalam anaonekana kutoa maelezo muhimu akitumia mikono yake kuashiria. Mwanamke aliyeketi amevalia kilemba cheusi na nguo ya kitambaa.

Chumba chenye kuta za rangi ya kahawia, kinaonyesha wafanyakazi wa afya. Wakiwa wamevaa sare nyeupe na barakoa wakifanya kazi, mgonjwa ameketi kwenye kiti, akihudumiwa na mmoja wa madaktari. Juu ya meza, vifaa vingi vya upasuaji vimetandazwa.

Daktari wa meno akiwa amevalia nguo ya bluu, kofia ya bluu ya nywele na barakoa ya bluu anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akivalia miwani ya kinga ya rangi ya machungwa na kilemba cha kijani kibichi akionyesha utayarifu wa matibabu.

Mwanamke aliyevaa shati ya bluu na glavu nyeupe anachunguza sikio la mwanamume aliyeketi, mwanamume huyu amevalia koti la kahawia na anashikilia kitambaa kwenye sikio mwanamume mwingine amevalia fulana nyeupe na shati ya bluu amesimama karibu akionyesha kuunga mkono.

Daktari wa meno wa kike akiwa amevalia kofia ya samawati na barakoa, anamhudumia mgonjwa wa kiume. Mgonjwa amevaa miwani ya machungwa ili kulinda macho yake wakati wa matibabu akionyesha umakini kwa usalama. Daktari anaonekana akiongea na mgonjwa labda akitoa maelekezo au akimtuliza.

Kundi za watu wengi wakiwa wamevalia fulana za kijani na koti ya samawati zisizo na mikono, wameshika computer ndogo za mikononi au vibao, wanaonekana wakiwa nje labda wakishiriki katika sensa , utafiti au programu ya kukusanya data .

Mfanyikazi wa afya amevalia barakoa ya samawati na koti la njano akitayarisha sindano. Mikono yake inashikilia kwa umakini sindano na chupa ndogo ya dawa ikionyesha umakini katika mchakato wa kuandaa chanjo au dawa. Dirisha lenye milango ya samawati inaonekana ikiwa ya chuma.

Mzee amevalia kofia ya bluu na barakoa ya rangi ya samawati. Macho yake yamefungwa huku akipokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya, anayeshika sindano kwa uangalifu mkubwa. Sindano hutumika kumpea dawa au kinga dhidi ya magonjwa.

Duka hili, lina ubao mweupe mkubwa ambao umejaa orodha ndefu ya magonjwa na matibabu. Zikiandikwa kwa herufi nyekundu, ikionyesha huduma za kiafya. Mimea mingi ya dawa imepangwa kwenye rafu za mbao ya kushoto, ikionyesha utumiaji wa tiba asili.

Hawa ni madaktari wa meno ambao wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kiti. Madaktari wamevaa barakoa ya buluu na neti ya blue na nguo rasmi ya kazi. Madaktari wawili wanaonekana wakimkagua mgonjwa.

Muuguzi wa kike akiwa amevalia sare nyeupe yenye mistari ya samawati anamhudumia mgonjwa wa kike. Muuguzi anaonekana akichukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mgonjwa, labda kwa ajili ya vipimo vya maabara. Mgonjwa akiwa amevalia nguo yenye maua ya rangi ya chungwa ameketi kwa utulivu.

Daktari wa meno, amevalia miwani maalum ya kukuza barakoa nyeupe na sare ya kijivu. Akitumia kifaa chenye mwanga ya buluu kutibu meno ya mgonjwa, mgonjwa amevaa miwani ya kinga yenye rangi nyekundu na kitambaa cha buluu usoni.

Hili ni chupa ndogo la glasi iliyojaa chanjo ya single dose zero point five ml . Ina surua, matumbwitumbwi na rubela MMR. Kofia yake ya buluu na sehemu ya kijani.

Kundi la watu, linashuhudia tukio muhimu, ambapo mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi akimsaidia mwingine aliyevalia suti ya kijivu kufungua bomba la maji. Watu wengine wamesimama nyuma, baadhi wakipiga picha au kushangilia huku vyombo vya maji vikionekana vikiwa tayari kukusanya rasilimali.

Chumba cha hospitali ambacho mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi jeupe. Mwanamume mwingine ameketi karibu na kitanda kingine akiwa ameshikilia kichwa chake mkononi akionyesha huzuni au wasiwasi . Chupa cha oksijeni na vifaa vya matibabu viko karibu.

Mwanasayansi wa kiume akiwa amevalia koti jeupe la maabara na glovu za samawati anafanya utafiti. Anashikilia kwa uangalifu neli ya majaribio akionyesha umakini katika kazi yake ya kisayansi. Sahani za petri zenye tamaduni za rangi ya chungwa na nyekundu zimepangwa mezani.

Mwanamke anayeweza kuwa mama wa mtoto mpya anamtunza mtoto mchanga aliye lala, ndani ya kitanda kidogo cha hospitali kinacho tembezwa. Mwanamke huyu amevaa kofia ya kulala, yenye rangi ya shaba na nguo nyeusi, akiwa ameinama kwa upole kumuangalia mtoto.

Muuguzi akiwa amevalia sare ya bluu na glavu nyeupe ameshika mtoto mchanga wa bandia aliyevaa nguo ya kijani. Anamshikilia kwa uangalifu akionyesha jinsi ya kumtunza mtoto. Chumba hicho kinaonekana kuwa wodi ya hospitali.

Wazimamoto wawili, wakiwa wamevalia mavazi maalum yenye kinga ya rangi ya machungwa na njano, wanapambana na moto mkubwa wa nyasi kwenye Shanna. Moto unaonekana kuenea kwa kasi. Wanaonekana kuwa makini katika kazi yao. Wanatumia vifaa maalum za kuzima moto.

Mwanamke ameketi huku mtu mwingine akishikilia kichwa chake na kutumia kifaa kinachofanana na kikasi karibu na sikio lake. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya uchunguzi wa kimatibabu au utaratibu wa matibabu kuashiria umakini katika afya ya maskio. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevalia shati na maandishi ikipendekeza ushiriki katika programu ya jamii.

Kundi la watu lililovaa mavazi spesheli ya kujikinga kama vile kofia ngumu na buti wamesimama karibu na manyumba ambayo yameporomoka, wanaonekana wakielekezana labda kujaribu kuwaokoa watu ama vitu.

Barabara iliyojaa maji inaonyesha mafuriko makubwa. Huku magari na watu wakijaribu kupita. Gari la kubebea wagonjwa linaonekana likipita maji mengi. Wanaume wanasukuma gari la kubebea mizigo wakipambana na maji. Watu wengi wamesimama kando ya barabara wakishuhudia hali hii ngumu.

Kwenye sakafu; mkusanyiko wa mimea unavita mbalimbali .Ukionyesha matumizi ya jadi au tiba asilia, viungo ndogo vinavyofunikwa vya rangi tofauti na vikavu vinajaa, vitu asili. Kipande vya nguo kimetandazwa chini, kiunda mazingira, mazunguli, za kimila au matibabu ya kienyeji.

Daktari aliyevaia koti jeupe la maabara na torch kichwani anazungumza na mgonjwa. Anaonekana akitoa maelezo au ushauri wa kimatibabu. Torch ya inamaanisha anaweza kufanya uchunguzi unao hitaji mwanga maalum kama vile uchunguzi wa kinywa.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa, anampa sindano mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao, karibu nao kuna kisanduku kubwa ya samawati kinachofanana na friji ya kubebea chanjo, ikionyesha umuhimu wa kuhifadhi vifaa vya matibabu.

Muuguzi mwanamke anambadilisha mtoto mchanga akimfunika kwa uangalifu. Kuna blanketi yenye madoadoa. Stethoskopu imening'inia shingoni mwake ikiashiria taaluma yake ya matibabu. Vifaa vya hospitali na mashine vya matibabu vinapangwa karibu ikionyesha mazingira ya wodi ya uzazi.

Muuguzi mwanamke anatoa matone ya chanjo kinywani mwa mtoto mchanga, aliyeshikiliwa na mzazi, akionyesha kampuni ya afya ya umma. Muuguzi amevaa sare zake na aproni nyekundu. Nyuma yao kuna bango linalo onekana ikionyesha mazingira ya kliniki.

Chupa ndogo za rangi tofauti ziko mbele ya bango la kibaolojia. Bidhaa hizo kama vile Leoki inaondoa maumivu ,zekapo na deja zimeandikwa kwa Kiswahilii ,zikionyesha bidhaa za ndani. Bango linaonyesha sehemu za mwili kama vile mapafu na tezi ambapo ikipewa maelezo ya matibabu.

Hapa kunaonekana kuwa kuna miporomoko ya nyumba karibu na mto mkubwa unaopita. Nyumba hizi ni za mabati na pia kuna zilizojengwa na mawe. Kuna ghorofa hapo nyuma na nguo kadhaa zimeanikwa katika ghorofa hizo.

Tukio kubwa la ajali laonekana ambapo basi imevunjika vibaya ikigongana na lori ya mafuta iliyolala kando ya barabara. Kundi kubwa la watu limekusanyika karibu wakishuhudia hali hii mbaya. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya matope na uchafu ikionyesha mvua iliyopita.

Hii ni mifugo iliyokufa labda kwa sababu ya njaa inayoletwa na anga kukauka na jua kali. Kuna watu wawili wanaonekana wakitembea kutoka kwenye picha. Wamevaa nguo yenye rangi tofauti tofauti na wanaonekana kubwa wasomali.

Watoto wawili, mmoja mdogo wa kike na mwingine wa kiume, wanaonekana wakinawa mikono huku mmoja akimfungulia mwenzake maji. Nyuma yao kunaonekana kuwa na jumba refu ambalo laweza kuwa madarasa yanayotumika kwa wanafunzi.

Mtaalamu wa afya amevalia barakoa na miwani akijiandaa kutoa chanjo. Anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano akionyesha mchakato wa kuandaa dozi. Watu wengine wamesimama nyuma labda wakisubiri zamu yao. Hali hii inaonyesha kampeni za chanjo inayoendelea.

Mtaalam wa afya mwanamke amevalia sare za samawati akiwa na stethoskopu shingoni anainama juu ya kitanda cha mtoto mchanga. Mtoto huyo yuko katika kitanda cha plastiki kinachoonekana wazi akiwa amevishwa nguo. Mazingira haya ni ya hospitali yakionyesha utunzaji wa watoto.

Eneo kame na miamba mingi linaonyesha ukame mkubwa, huku mti mmoja mkavu ukiwa umesimama katikati. Milima isio na mimea inaonekana kwa mbali chini ya anga ya samawati, iliyojaa mawingu machache. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na miamba mingi ikionyesha mazingiri ngumu.

Wataalamu wa afya wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji, wakifanya oparesheni muhimu na ngumu hospitalini. Wamevalia sare safi za samawati na kofia na barakoa, wakizingatia viwango vya usafi. Vifaa vya matibabu na skrini ya kufuatilia vimeonekana nyuma, vikisaidia katika utendaji wa taratibu hii.

Muuguzi amevalia barakoa na glavu akichanja mtoto mchanga, aliyekaa kifuani mwa mama yake. Mama huyo anatabasamu kwa upendo huku akimutazama mtoto wake. Mtoto huyu analia akionyesha hisia za usumbufu wakati wa mchakato wa chanjo.

Mwanaume mwenye furaha amesimama akiinua mikono karibu na bango ambalo linaeleza maona na malengo ya shirika la maji likizisitiza uwezeshaji wa jamii kwa maji salama. Nyuma yake kuna matanki makubwa meusi ya kuhifadhia maji ikipendekeza mradi wa maji.

Mtaalamu wa afia amevalia kofia na fulana nyeusi zinazofanana, zikionyesha mathumni wa kazi hii. Anatoa chanjo ya Polio kwa mtoto mchanga, ambaye amekumbatiwa na mwanamke aliyevaa kilemba cha njano. Kusudi ni kumlinda mtoto dhidi ya magonjwa hatari.

Mkulima ananyunyizia dawa shambani akitumia chupa ya kunyunyizia mgongoni, dawa inatoka kwa mfuko mweupe ikielekezwa kwenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu, mkulima amevaa kofia iliyofunika kichwa na miwani ya kinga yakionyesha tahadhari wakati wa kazi hii muhimu ya kilimo.

Mikono miwili imejaa povu jeupe lenye viputo vidogo ikionyesha mchakato wa kunawa. Vidole vimefungamana kwa kiasi kuashiria kusugua. Picha inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono kwa kutumia sabuni na maji.

Msichana mwenye nywele zilizofungwa na amevaa miwani pamoja na koti jeupe la maabara, anafanya jaribio la kisayansi. Ameinama juu ya meza akitumia kifaa cha kuchomea kinachotoa moto wa samawati na njano, ili kufanyia kazi kifaa kingine. Hii inaashiria mazingira ya darasa ya sayansi.

Mtoto mdogo analia huku akipokea sidano mkononi kutoka kwa ofisa wa afya. Ofisa huyo amavalia glovu nyeupe akionyesha usafi na usalama wakati wa chanjo. Mtoto amevaa fulana enye mistari ya manjano na nyeusi akionyesha rangi za kupendeza.

Wataalamu wenye mavazi meupe ya kinga wanatibu miili iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Mmoja anatumia kifaa cha unyunyiziaji, ikionyesha hatua za usafi. Ukuta zimefunikwa kwa plastiki ikiashiria usalama na kudhibitiwa.

Mkono uliovalia glovu ya kijani unashika chupa ya chanjo ikiwa imeunganishwa na sindano tayari kwa matumizi. Chupa hiyo imewekwa lebo ikionyeshana kuwa uwezo wake wa kuzuia magonjwa hayo. Sindano ina alama za kipimo ikisisitiza umuhimu wa usahihi katika utoaji wa dawa.

Daktari anampa mtoto matone ya chanjo huku mama akishuhudia kwa makini. Mtoto amelala juu ya kitanda cha uchunguzi akiwa amefunikwa blanketi laini. Daktari huyu anatabasamu kwa upole na mama anaonekana mwangalifu akihakikisha afya ya mtoto.

Daktari mweusi aliyevalia koti nyeupe, anaeleza au kufanya onyesho kwa kutumia mvuto mkubwa wa kijani. Anaonekana kuwa katika chumba cha hospitali, chenye vitanda viwili vya hospitali; kimoja kikiwa kimefunikwa kwa karatasi nyeupe na kengine kikiwa tupu. Vifaa vya matibabu vya kisasa vimepangwa kando ya ukuta.

Mfanyikazi wa kiwanda, akiwa amevalia barakoa na kofia ya nywele, anafunga chupa za dawa kwenye masanduku. Chupa hizo zina majimaji meusi, zikiwa zimeandikwa. Kiasi kikubwa cha dawa kimepangwa tayari kwa usafirishaji. Mazingira yanaonyesha shughuli za uzalishaji, labda katika kiwanda au madawa.

Mwanamke anatabasamu kwa upendo huku akimshikilia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi ya pinki. Mtoto huyu amevaa kofia nyeupe akionyesha utunzaji mzuri. Mwanamke amevaa koti ya kijani kibichi akionyesha mazingira ya hospitali.

Chombo cha upasuaji chenye madaktari wanne na muuguzi mmoja wakiendelea na utaratibu wa kimatibabu. Madaktari wamevaa sare za kijani kibichi, barakoa na glavu za upasuaji wakifanya kazi kwa makini juu ya mgonjwa aliyefunikwa na nguo za upasuaji.

Mwanaume ameketi karibu na mashine fulani ya watoto wachanga, iliyotengenezwa kwa plastiki akifanya marekebisho kwa uangalifu. Chombo hicho ambacho kinaonekana kutumika kuhifadhi watoto wachanga, kimefunikwa kwa nyenzo nyeupe ya kitambaa, ikionyesha umuhimu wa usafi wa mazingira.

Huyu ni daktari anayemwangalia mtoto kwa makini. Mtoto huyo amebebwa na mama aliyevaa buibui. Daktari huyo amevaa miwani na amesuka nywele huku akimtazama mguu wa mtoto ni kama anamdunga sindano.

Chupa ndogo ya glasi yenye kofia nyekundu iliyoandikwa jina ya magonjwa, inaonekana kuwa chanjo muhimu inayotumiwa kuzuia magonjwa ya kuambukiza ikionyesha umuhimu wa afya ya umma na kinga dhidi ya magonjwa hatari.

Mgonjwa aliye valia kofia na barakoa, anaonekana akidungwa sindano kwenye bega lake na daktari aliyevalia barakoa, na koti kubwa jeupe. Hii inaweza kuwa dawa au chanjo inayopewa mgonjwa kumsaidia katika hali yake ya afya.

Watu kadhaa wamezungukwa na maji mengi yaliyotwama yakionyesha mafuriko. Kituo kikuu ni kibanda chenye paa la nyasi kilichojengwa kwa miti na mabati ambacho kinaonekana kutumika kama makazi. Watu wanabeba mizigo vichwani na mikononi wakitembea kwenye maji yenye matope. Hii inadhihirisha majanga ya mafuriko.

Huyu ni daktari wa macho, ambaye anatumia mashini maalum kuangalia macho ya mwanamke aliyeketi katika kiti, ambacho kiko mbele ya daktari. Hii hutumika kujua kama mgonjwa ana shida ya macho au ugonjwa mbalimbali wa macho.

Watu wawili wanamsaidia mtoto kutembea. Wanaonyesha furaha kubwa huku wakiwa wameshikilia chuma kwenye upande wote miwili. Kuna mpira wa kucheza kando na hii inaonyesha mandhari ya kujifunza ama kuinua vyuma.

Katika mandhari nyekundu, kuna pakiti ya vidonge vya manjano na kipimajoto cha glasi. Vidonge hivi vimepangwa kwa safu vikifungashwa kwa uangalifu. Pembeni yake, kuna vipande vitatu vidogo vyekundu vilivyochongwa kama mioyo, vinaonekana vikiwakilisha afya na utunzaji.

Moto mkali unateketeza msitu au eneo la kichaka na mioto mikubwa ikipanda juu. Moshi mzito unavuka anga ukionyesha ukubwa wa janga hilo. Miti iliyosimama bado inaonekana kwa mbali ikikabiliwa na kumezwa na miale ya moto.

Mtaalamu aliyevalia barakoa ya samawati na koti kubwa jeupe, anaelezea jambo fulani huku akishika simu. Nyuma yake kuna store kubwa iliyojaa masanduku ya misaada. Mtu mwingine anaonekana akimwangalia kwa makini, akiwa amevalia barakoa. Mazingira yanapendekeza shughuli za uamishaji au usafirishaji wa misaada.

Katika ardhi yenye vumbi, chupa nyingi za asili zilizotengezwa kwa matunda ya mboga kukaushwa zimelala zikiwa zimefungwa kamba na kupambwa kwa shanga. Baadhi zimekuwa na vizibo vya mbao zikionyesha matumizi ya jadi kuhifadhi vinywaji.

Kikundi cha watu watano wameshiriki katika shughuli za kusafisha takataka wakitumia zana kama vile majembe na mikono. Eneo hilo limejaa rundu kubwa la taka likionyesha uhitaji wa usafi. Majengo ya udongo na ua wa waya umeonakana nyuma, ukionyesha mazingira ya kijijini au mitaa.

Muuguzi aliyevalia barakoa na sare nyeupe na samwati anampa sindano mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mama huyo pia amevalia kofia ya uso akimshikilia mtoto kwa uangalifu wakati wa chanjo.

Kundi kubwa la watu wazima limekusanyika nje, wengi wao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara wakisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mmoja wao. Kuna vifaa vya samawati na njano vinavyoonekana vinazoweza Kutumika kwa ajili ya usafi au maji.

Hizi ni madawa, dawa moja limeandikwa yellow fever vaccination kuonyesha ni dawa la kuzuia mtoto au mtu kupata ugonjwa wa yellow fever . Kuna sindano ambao labda unatumika kupeana dawa hii na kuna barakoa kando hapo.

Wanaume wawili wamesimama, mmoja akiwa amekalia juu ya pikipiki akiwa amevalia barakoa huku mwingine mwenye ndevu ameekelea barakoa kwenye shingo yake. Kando yao kuna chupa ya vitu labda ni vyakula au vitafunaji. Nyuma yao pia kuna lori kubwa.

Mwanaume amesimama katikati ya uwanja huku mikono yake ikiwa imeinuliwa juu. Wamefunikwa na kundi kubwa la nzige wanaoruka wakionekana kama wingu kubwa la wadudu. Nyuma yake kuna kichaka na miti yenye majani mabichi. Nzige hawa wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao.

Mwanaume, labda daktari au mhudumu wa afya, amevaa sare ya buluu, anamchoma sindano mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke aliyevaa fulana ya buluu yenye maandishi. Mtoto huyo analishwa chupa na mwanamke anamtazama mhudumu kwa makini. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wenye wamesimama wakishuhudia tukio hilo.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa nguo za bluu za upasuaji, kofia na barakoa, wanaendelea na upasuaji au utaratibu wa matibabu, mmoja ameinama juu ya mgonjwa akifanya kazi kwa makini huku mwingine akimsaidia, nyuma yao muuguzi mwingine amesema, amevaa barakoa pia.

Mwanamke amevalia barakoa ya samawati na miwani akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Anaonekana kuwa katika kituo cha chanjo cha nje labda hema ambapo huduma hii inatolewa.

Kundi kubwa la nzige linapaa angani, likiwa na jua linalong'aa katikati. Wadudu hawa wa rangi ya manjano na kahawia wanajaza anga lote. Baadhi yao wako karibu na picha, huku wengine wakiwa mbali zaidi. Wote wakisonga kwa mwelekeo mmoja.

Moto mkali unateteketeza jengo ukionyesha miale mikubwa ya rangi ya chungwa na nyekundu ikitoka kwenye paa na dirisha. Moshi mzito mweusi unaonekana ukifuka angani huku miundo ya jengo ikianza kuharibika kutokana na joto kali. Paa ya mabati inaonekana ikiungua kabisa na moto unazidi kuenea sehemu mbalimbali za nyumba.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari na miwani iliyoning'inia shingoni, anaonekana akimpa sindano msichana mdogo aliyevaa shati la rangi nyingi. Msichana huyo anatizama chini Kwa makini wakati anadungwa sindano. Nyuma yao kuna meza iliyofunikwa na kitambaa chenye michoro na watu wengine wasioonekana vizuri wanajitokeza nyuma.

Hapa ni ndani ya gari la wagonjwa lenye vifaa vya matibabu vilivyopangwa vizuri, kuna kabati za rangi ya machungwa zilizowekwa juu na kando ya ukuta, zikiwa na madawa na vifaa vingine vya dharura, kitanda cha mgonjwa chenye kamba za usalama kiko upande wa kulia, kikiwa tayari kwa matumizi, kiti chenye mkanda wa usalama kinaonekana upande wa kushoto.

Kijana amelala kwenye kitanda cha uchunguzi cha hospitali akiwa amevaa fulana ya kijivu na suruali. Kichwani amefungwa kitambaa cheupe au bendeji na mkono wake una kitambaa cheupe cha hospitali. Ukuta wa chumba una rangi mbili tofauti; juu ni manjano na chini ni bluu.

Katika mazingira ya nje, wanafunzi wawili wamevalia fulana za manjano na barakoa za buluu usoni wakinawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilichotengenezwa kwa saruji. Kituo hicho kina mabomba kadhaa ya maji na kuna sabuni ya manjano iliyowekwa juu ya sehemu ya kuwekewa sabuni.

Mwanamke, labda mama, ameshika mtoto mchanga na muuguzi ambaye amevaa sare nyeupe, akiwa ameinama kumtibu mtoto. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cheupe na cha blue . Muuguzi anaonekana akimpa mtoto dawa. Mama huyu amevalia shati ya rangi la chungwa na anatabasamu.

Wanakwake wawili wanachota amaji kwenye kisima cha asili katika eneo lenye ukame. Mwanamke mmoja upande wa kushoto ameinama akijaribu kujaza chombo chake cha manjano huku chombo kingine kikisubiri karibu naye. Mwanamke wa pili upande wa kulia anashikilia bakulo ndogo, anaonekana anajribu kuchota maji kwenye shimo ndogo lenye maji machache.

Mwanamke amesimama pekee yake katikati ya maandhari kame na yenye vumbi nyingi. Amejifunika na nguo ndefu nyeusi. Chini, ardhi ni nyekundu na iliyopasuka. Imejaa mifupa ya wanyama waliofariki ikiashiria ukame mkali. Miti iliyo nyuma inaonekana kukauka ikiwa na matawi yaliyopoteza majani yake.

Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi za rangi ya nyekundu na amevaa sweta jeusi, anainama kuelekea kitanda cha hospitali. Anatengeneza rundo la vitu vinavyoonekana kuwa vifaa vya mtoto baadhi vikiwa vimefungwa vizuri. Mwanamke mwingine mwenye nywele zilizoshukwa ameketi kitandani akimshika mtoto mchanga.

Kampeni za chanjo zinaendelea, mwanamke akiwa amemshikilia mtoto ambaye anapewa sindano na mhudumu wa afya , watu wengine wazima wakiwemo wanaume na wanawake wako karibu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, hii inaashiria juhudi za serikali za kuboresha afya ya umma.

Mnyama wa aina ya ngamia anaonekana amelala juu ya mchanga. Sehemu hii inaonekana ikiwa imekauka bila mimea. Mnyama huyu anaeza kuwa amekufa ama anapumzika kutokana na uchovu.

Chumba hiki kina ukuta wa rangi tofauti. Mwanamke aliyevaa vazi la kijani kichwani na koti jeupe la daktari amejifunga akimchunguza mtoto mchanga anayelia. Mtoto huyo anashikiliwa na mwanamke mwingine aliyevaa kitambaa cha kichwa cha rangi ya samawati na nguo za zambarau.

Kundi kubwa la nzige wamekusanyika kwenye majani makubwa ya mimea labda mahindi. Nzige hao wana rangi ya kahawia na madoa meusi. Baadhi yao wana mabawa yenye michoro. Wameenea kwenye sehemu mbalimbali za jani wakionekana kula au kupumzika. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na uharibifu mdogo, ishara ya shughuli zao.

Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya waridi na kitambaa cha buluu kichwani ameketi kitandani akiwa anamshika na kumnyonyesha mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi nyeupe. Anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto wake kwa upendo. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya buluu na kitanda kingine pamoja na neti ya kuzuia mbu.

Mwanamke amesimama karibu na kifaa cha kulea watoto wachanga anachokipitia kwa uangalifu. Amevalia shati la kitambaa chenye miraba miraba na nywele yake imefungwa juu. Katika kifaa hicho kilicho mbele yake ambacho ni sanduku la kioo kuna mtoto mchanga amelala ndani, amefunikwa na blanketi nyeupe.

Mtu amevaa shati jekundu na suruali nyeusi akijishusha kuchukua ndoo nyekundu na kifagio akionyesha kuwa anaweza kuwa anajiandaa kusafisha au amemaliza kusafisha. Ukutani karibu naye kuna michoro mkubwa wenye ujumbe wa elimu kuhusu handwashing na safe water , pamoja na sifa zinazohusiana na kusisitiza umuhimu wa usafi.

Hii ni shamba kubwa la mimea yenye rangi ya kijani kibichi na nyasi ndefu ambapo kundi la watu sita wamevalia suti nyeupe za kujikinga na maski, wakiwa wamebeba dawa mgongoni, wanaonekana wakiweka dawa kwenye mimea labda wakinyunyuzia dawa za kuua wadudu au mbolea.

Mwanamke mmoja amevalia sare ya hospitali yenye rangi ya manjano na blue , akiwa ameinama kumtibu mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda. Mamake akiwa amevalia nguo nyeupe na madoa meusi akiwa anamtazama mtoto. Mtoto mchanga amefunikwa kwa blanketi ya rangi ya nyekundu na nyeupe, watoto.

Kuna shughuli ya matibabu ya meno ambapo daktari na msaidizi wake wanampatia mgonjwa huduma. Daktari wa meno, mwanamume aliyevaa nguo za buluu, barakoa na glavu za buluu anatumia zana ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyelala. Mgonjwa mwanamke anaonekana amefungua mdomo wake.

Hili ni choo lenye paa la rangi ya buluu na kuta za kahawia. Pembeni kuna jukwaa la saruji lililoinuka likibeba tanki kubwa la maji la rangi nyeusi. Eneo lote limezungukwa na udongo mwekundu usio na mimea nyingi.

Mama aliyeshikilia manyoya mkononi, anaonekana amekaa juu ya makuti. Mbele yake kuna vigae fulani na chombo ambacho chaonekana kuwa cha daktari wa miti shamba wa kitambo.

Kundi la watu limekusanyika nje, wakikaa kwenye duara katika eneo wazi lenye udongo. Mwanamke aliyevaa vazi refu la rangi ya kahawia, na kitambaa kikubwa cha rangi ya samawati amesimama katikati ya duara, akionekana kuzungumza kueleza umakini wa hadhira.

Wanawake wawili ambao wamevalia koti nyeupe ndefu, wanaonekana wakiwa wameketi mbele ya mashine za kushona, huku wakiwa wamevalia barakoa, wakikuwa katika shughuli za kushona barakoa zingine za samawati.

Mhudumu aliyevalia kitu cha usitiri nywele, na barakoa, na miwani spesheli anayotumia kuchunguza mdomo wa mgonjwa aliyevalia miwani pia, huku akiwa mwangalifu.

Hizi ni dawa zinazotumika katika matibabu ya mila za kitamaduni. Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kioevu chekundu au kahawia imesimama mbele, nyuma yake kuna mabuyu kadhaa yaliyopambwa na shanga, baadhi yakiwa na kamba nyekundu na moja likiwa na msalaba ndogo juu yake.

Hizi ni chupa za dawa. Kila chupa ina lebo nyeupe, lebo inaashiria chanjo ya homa ya manjano iliyodhoofishwa. Chupa hizi pia zimeandikwa na maelekezo ya kuhifadhi mahali penye baridi . Zimefunikwa na vifuniko vya manjano vikionyesha usalama na utayari wa matumizi.

Mwanaume, labda mtaalamu wa afya, amevalia shati jeupe, barakoa ya kijani kibichi na glavu nyeupe, akimuhudumia mwanamke. Anashikilia kifaa kidogo mdomoni mwa mwanamke, akionekana kuchukua sampuli au kufanya uchunguzi. Mwanamke huyu ameketi mbele yake, amevalia shati lenye maua.

Ng'ombe huyu mkubwa mwenye rangi ya kahawia na pembe anaangalia moja kwa moja mbele yake huku akiwa amezungukwa na vibaraza vya metali. Mbele yake, mtu aliyevalia suti kamili ya manjano ya kukinga, mask ya gesi na miwani mikubwa anachukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia kifaa cha kuchukua sampuli.

Dawa fulani ya kitambo inayoonekana ikiwa na kifuniko cha rangi nyeupe na mtu uliochorwa na kikombe ikiashiria kwamba ni dawa ya kunywewa na wagonjwa.

Mvua kubwa imesababisha mafuriko katika eneo hili. Maji yanatiririka katikati ya nyumba na watu wanatembea ndani ya maji hayo. Mvulana mdogo amevaa fulana nyekundu anapiga hatua ndani ya maji yenye matope, akifuatilia mwanamume mzima aliyevaa shati nyeupe.

Hili ni hema lililogeuzwa kuwa wadi ya hospitali ikiwa na machela nyingi ya hospitali ilivyopangwa kwa safu ndefu. Machela haya yamefunikwa na shuka nyeupe na vina mito meusi. Baadhi ya vitanda vina viti vya blue kando yake.

Mwanamke amevalia sare ya daktari wa meno ya rangi ya blue na kinyago cheupe cha uso ama barakoa. Anasafisha au kurekebisha kiti cha daktari wa meno kinachofaa. Chumba kimepakwa rangi ya kijani kibichi na kina vifaa vya kisasa kama vile skrini ya kompyuta na taalamu za matibabu ya meno.

Mwanamume mwenye tabasamu amesimama mbele ya choo cha nje. Amevaa shati la kiafrika lenye rangi za manjano na buluu na suruali ya kijivu. Anaoenakana akiegemea fimbo kwa upande wake wa kushoto. Choo hicho kuna kuta za saruji na mlango wa mabati.

Mtu amevalia suti nyeupe ya kujikinga na glavu za bluu, akipiga dawa kwenye mimea iliyopandwa kwa safu ya shambani. Mtu huyu amebeba kifaa kikubwa cha kupiga dawa cha rangi ya chungwa mgongoni, mkono wake umeshika bomba refu la kupigia dawa, akileanga kwenye majani ya mimea.

Mwanamke amevalia koti ya buluu na barakoa anatoa chanjo kwa mzee aliyeketi kwenye kiti cha plastiki nje ya jengo. Mzee huyu amevaa kofia na shati jeupe. Mwanamke huyu anaonekana akichanja mzee huyo huku akimwangalia kwa makini. Kando yao kuna chombo cha manjano chenye nembo ya stop na chombo kingine nyeupe kinachoonekana ya kuhifadhi chanjo.

Mkulima amevaa mavazi ya bluu, barakoa ya kinga usoni na glavu nyekundu mkononi. Amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni chenye rangi ya manjano. Akitumia bomba refu kunyunyizia mimea ya mahindi inayoonekana kuwa michanga. Mimea ya mahindi imeota vizuri na ina majani mabichi yaliyojaa. Ikionyesha afya njema.

Mkulima amevaa kofia na nguo nyeupe, akitumia dawa za kuua wadudu shambani. Amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni na anashikilia bomba refu la kunyunyuzia. Shamba laonekana kuwa la mpunga, na matumizi ya dawa hizi yanalenga kulinda mazao dhidi ya magonjwa au wadudu.

Wanawake wanne labda wa kabila la kimasai wamebeba vyombo vya maji kichwani. Wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi angavu na shingo zao zimepambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali. Wanawake wawili walio mbele wamevalia shanga nyingi shingoni. Mwenye aliye kati anaonekana akitazama moja kwa moja mbele.

Tukio la umma, labda kampeni za uhamasishaji kuhusu ukimwi nchini, ikisisitiza umuhimu wa ulinzi. Watu kadha wako karibu wakishiriki katika shughuli mbalimbali. Bendera kubwa imesimama wima katikati ya hema, ikionyesha ujumbe kuhusu uhamasishaji wa ukimwi.

Mwanamke ameketi kwenye meza ya mbao, amevalia koti jeupe na barakoa, akihudumia mwanaume aliyekaa mbele yake. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mtaaluma wa afya, kwani ana nembo ya ICAP kwenye koti lake na pia nembo ya serikali ya Kenya. Yeye anainamisha kichwa kidogo akisoma au kuandika kwenye karatasi zilizo mbele yake.

Mwanamke amesimama akiwa amevaa nguo ndefu yenye michoro na kitambaa cha rangi ya waridi kichwani. Ana mkanda wa majano kiunoni. Anaangalia mbele na macho yake yanaelekea upande wa camera . Nyuma yake kuna mitungi na mapipa mengi ya plastiki yenye rangi tofauti kama vile majano, kijani kibichi na nyeupe ikiwa yamewekwa chini kwenye udongo.

Mwanaume amevaa kofia ya kijivu na suti ya kazi ya kijani kibichi akionekana akichukuwa sabuni kutoka kwenye chombo kilichobandikwa ukutani. Mkono wake wa kulia umenyooka chini ya chombo hicho huku akishika kitu kidogo cha manjano mikononi mwake wa kushoto. Chini ya chombo hicho kuna sinki mbili nyeupe.

Barabara imeharibika pakubwa, sehemu kubwa ikiwa imemomonyoka kutokana na mafuriko. Barabara iliyopasuka na kuacha shimo inaonyesha udongo mwekundu uliomomonyoka chini yake. Maji mengi ya matope yanatiririka pembeni mwa barabara iliyobaki.

Wanaume wawili wamevalia barakoa za rangi ya buluu, wakishughulikia mitungi mikubwa ya gesi. Mwanaume aliye mbele amebeba mitungi moja huku mwingine akionekana akishikilia au kuweka mtungi mwingine mkubwa. Wapo karibu na lori za kubebea mzigo ambalo limeegeshwa nyuma. Wanaume wote wamevalia nguo za kazi.

Hii ni sehemu ya kunawia mikono iliyo simama ikiwa na tanki kubwa la maji la rangi ya kijani kibichi juu lenye nembo nyeupe inayoonekana kuwa zanitra . Chini ya tanki, kuna bomba ndogo nyekundu na chini yake kuna sinki ndogo la rangi ya kijani kibichi.